Huu ni mfumo halisi wa upaliliaji wa haidroponiki. Mimea yenye rangi ya kijani kibichi yanaonekana yakiwa yamechipuka kwenye mabomba meupe ambayo yanatumika katika usambazaji wa maji.

Huu ni mbinu wa upaliliaji wa haidroponiki. Mbinu huu unahitaji maji peke yake ili kupalilia mmea. Mboga yanaonekana yakiwa yamechipuka kwenye mabomba meupe, ambayo yanatumika katika usambazaji wa maji.

Huu ni mbinu wa upaliliaji wa mimea wa haidroponiki. Mbinu huu hutumia maji peke yake pasipo udongo katika upaliliaji wa mimea. Mimea yanaonekana yakiwa yamemea kwenye mabomba meupe ambayo yanaeneza usambazaji wa maji.

Hii ni bustani ndogo, unaoonekana kutumia mabomba, au mbinu ya haidroponiki. Katika kila bomba, kuna fursa ambalo mimea midogo imepandwa kwenye vyungu vidogo. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi.

Huu ni mfumo halisi wa upaliliaji wa mimea unaojulikana kama haidroponiki . Mbinu huu hutumia maji kama mbinu ya upaliliaji wa mimea. Mimea yenye rangi ya kijani kibichi, inaonekana yakiwa yamechipuka, kwenye mabomba meupe, ambayo yanatumika katika usambazaji wa maji.

Huu ni mbinu wa kilimo kinachojulikana kama haidroponiki. Mbinu huu hutumia maji peke yake kwa kukua mimea. Mabomba meupe yapo pale kama sehemu ya mfumo wa mzunguko wa maji. Mimea pia yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani kibichi.

Huu ni bustani ndogo uanaoonekana kutumia mabomba. Katika kila bomba, kuna fursa ambapo mimea midogo imepandwa kwenye vyungu vidogo. Mimea hiyo ina majani ya kijani.

Huu ni mfumo rahisi wa kilimo wa haidroponiki ambayo inatumia njia ya kukua mimea bila udongo bali hutumia maji pekee. Kuna mabomba meupe ambayo yanatumika kusambaza maji. Mimea ya kijani kibichi ambayo inaonekana kama ni mboga imemeeshwa.

Hii ni kilimo cha hydroponiki. Mbinu hii hauhitaji mchanga bali maji pekee yake. Unaweza tumika mahala popote pale kwa maana hauhitaji nafasi mkubwa. Unatumika sana sana kwa upaliliaji wa mboga.

Huu ni mfumo rahisi wa kilimo wa hidroponiki ambayo inatumia njia ya kukua mimea bila udongo ila kutumia maji pekee. Ndani ya chombo, kuna mabomba meupe ambayo hutumika kusambaza maji.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea ya kabichi. Vichwa vya kabichi hivi vinaonekana vimekoma. Vina majani mapana na yenye rangi ya kijani kibichi.

Vitunguu vingi vimetandazwa mahala hapa, yakiwa na rangi ya nyekundu. Kuna mkono wa mtu unaonekana ikiashiria kuwa anapanga vitunguu hivi kwenye kreti ilio na rangi ya buluu huku akiwa ana lengo la kwenda kuziuza.

Hii ni bustani ya kuotesha mimea, ilichofunikwa na neti nyeusi juu, labda, kwa ajili ya kudhibiti mwanga wa jua, au wadudu. Kuna mwonekano, wa mimea mingi midogo, yenye majani mapana, yenye rangi ya kijani kibichi.

Hii ni kilimo cha kijani kibichi. Mimea aina ya mboga na matunda yamepandwa mahali pale. Mbinu hii inaweza tumika pahali popote. Pia inawafaidi wakulima kwa mazao ya juu.

Mmea ambayo kwa muonekana ni mahindi yaliyo na rangi ya kijani kibichi yamechipuka. Mbinu ya umwagiliaji wa matone umetumika mahala hapa. Bomba moja kubwa jeupe linaonekana likiwa limelala mchangani kueneza usambazaji wa maji kwenye udongo.

Hili ni shamba lililotayarishwa na kupaliliwa mimea. Kuna mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi yanayoonekana mahali pale. Mbinu kuu ya umwagiliaji wa matone umetumika .Mabomba meusi yanaonekana yakiwa yamelala mchangani ili kueneza usambazaji wa maji.

Shamnba hili limetayarishwa kwa kilimo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Kuna mabomba meusi ambayo yamelalia udongo ili kuhakikisha usambazaji wa maji kwenye udongo.

Shamba hili limetayarishwa kwa kilimo, likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Kuna mabomba meusi kwa minajili ya usambazaji wa maji. Mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi, pia yanaonekana.

Shamba hili kubwa limetayarishwa na kupaliliwa mimea. Mfumo uliotumika ni wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yanaonekana yakiwa yamelala chini mchangani ili kuhakikisha usambazaji wa maji.

Hii ni kilimo cha pilipili maji. Mbinu huu wa umwagiliaji wa matone umetumika mahala hapa. Mabomba meusi yamelala mchangani ili kuhakikisha usambazaji sawa wa maji kwenye udongo.

Shamba hili limetayarishwa kwa kilimo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Kuna mabomba meusi yaliolala mchangani ili kuhakikisha usambazaji wa maji. Udongo una rangi nyekundu kuashiria ardhi yenye rutuba.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi, yanaonekana yamepandwa kwenye shamba. Njia ya umwagiliaji wa matone umetumika. Mabomba meusi yanaonekana yametumika ili kuhakikisha usambazaji wa maji.

Shamba hili limetayarishwa kwa ajili ya kilimo. Mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi yanachipuka mahala hapa. Mbinu wa umwagiliaji wa matone umetumika. Mabomba meusi yanaonekana yakiwa yamelala mchangani ili kuhakikisha usambazaji sawa wa maji kwenye udongo.

Bomba hili limetayarishwa na kumeshwa mimea ambayo kwa muonekano ni rangi ya kijani kibichi ,mbinu kuu ya umwagiliaji wa matone umetumika mahala hapa bomba jeusi linaonekana likiwa limelala chini kwenye mchanga huku matone ya maji yakitoka, ishara kuwa inasambaza maji kwa shamba.

Shamba hili kubwa limetayarishwa kwa ajili ya kilimo. Mbinu kuu wa umwagiliaji wa matone umetumika mahala hapa. Mabomba meusi yanaonekana yamelala mchangani, ili kuhakikisha usambazaji wa maji kwenye udongo.

Hili ni shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kilimo. Mbinu kuu ya umwagiliaji wa matone umetumika kwa ubora wake. Kuna bomba jeusi ambalo kwa mwonekano linanyunyuzia shamba hili maji kwa upande zote.

Huu ni mbinu wa umwagiliaji wa matone kwa ubora wake. Bomba jeusi linaonekana likiwa linadodosha matone ya maji. Mbinu huu unatumika sanasana kwa maeneo ambayo hayana maji ya kutosha kunyunyuzia mimea.

Shamba hili lenye mchanga nyekundu lina mimea zinazochipuka. Mbinu kuu wa umwagiliaji wa matone, umetumika. Mabomba meusi yamelalia mchanga ili kuhakikisha usambazaji wa maji kwa mimea.

Shamba hili kubwa limepaliliwa mimea ambayo yanaonekana ndiyo yanachipuka mchangani. Mbinu kuu wa umwagiliaji wa matone umetumika mahali hapa. Mabomba meusi yanaonekana yakiwa yamelala mchangani huku yakisambaza maji kwenye mchanga.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi yanaota kutoka mchangani. Mbinu wa umwagiliaji wa matone umetumika. Kuna bomba jeusi ambalo limelala mchangani ili kuhakikisha usambazaji wa maji kwenye udongo. Udongo huu ni mweusi ili kuhakikisha unawiri wa maboga.

Hili ni shamba lililo paliliwa mimea. Limetumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ili ikunyunyizia mimea maji. Bomba kubwa jeusi, linaonekana likivunja maji mahala hapa.

Hili ni shamba la kisasa la nyanya ambalo linatumia teknolojia za kilimo lijulikanalo kama umwagiliaji wa matone na kifumo ya kusaidia mimea ili kuhakikisha uzalishaji mzuri.

Shamba hili limetayarishwa kwa kilimo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa, pia kuna bomba kuu la usambazaji wa maji. Udongo una rangi nyekundu kuashiria ardhi yenye hotuba.

Shamba hili limelimwa kwa mistari, kwa mwonekano, kuna mimea ambayo yamepandwa hapa. Mbinu ya umwagiliaji wa matone umetumika. Kuna mabomba meusi ambayo yanaonekana yakivuja maji mahala hapa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaojulikana kama umwagiliaji wa matone. Kuna bomba jeusi ambalo linaonekana likivuja maji. Pia kuna mzizi uliokauka chini ya bomba.

Hii ni kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia. Unajulikana kama umwagiliaji matone. Mbinu hii hutumika wakati wa ukame kupanda mboga , pia unaboresha rutuba wa udongo na kuongeza uzalishaji.